Serikali ya kaunti ya Nairobi, imeandaa mechi ya mpira, katika uga wa nyayo. Mechi hii ni baina ya timu ya Tusker na Bandari FC. Wachezaji hao, wanaonekana kujikakamua, kwani kila mtu, anataka aibuke mshindi.

Mashabiki wa timu wa AFC leopards wamechumuika katika uwancha wa kasarani kwa mechi iliyoandaliwa na serikali ya kaunti ya Nairobi ili kushuhudia mechi hiyo na kushabikia timu yao

Mkuu wa mahakama ambaye ni jaji Martha Koome pamoja na naibu wake Philomena Mwilu wamealikwa katika mkutano hapa jijini Nairobi ili kuangazia maswala ya mahakama.

Kwenye barabraba kuu ya kuelekea kisumu, wananchi wanaonekana kutupa taka taka ovyo ovyo. Serikali sasa imezindua mradi mpya wa kuokota taka taka hio na kuwajengea wananchi sehemu ambazo watazitumia kutupa taka taka.

Aliyekuwa waziri mkuu katika taifa la Kenya na ambaye ni mwenye kiti wa chama cha ODM Raila Amollo Odinga yumo katika ofisi za kiserikali akingoja kuhojiwa.

Wafuasi wa chama cha PNU wamejitokeza hivi leo kwa wingi kwenye barabara wakiwa wamebeba bendera iliyoandikwa jina ya chama hicho. Ili kuja kulitetea chama hicho, ikiongozwa na kiongozi wake waweze kupata kura. Moja ya manifesto ya chama hiyo ni kazi kuendelea.

Shughuli za usajili wa watu katika kituo kimoja hapa nchini cha huduma centre zimenoga kwa kua wanawake watatu wanaonekana wakihudumiwa na mfanyikazi wa kituo hicho.

Serikali iliandaa michezo ya riadha iliyoshiriki hadi michezo ya kuruka, kwa kimombo long jump . Mchezaji Kipchirchir alionekana kuhusika na mchezo huo wa kuruka.

Serikali ya kaunti ya Mombasa, iliandaa mechi dhidi ya timu ya Bandari FC na timu ya Stima Sacco. Mechi hiyo, iliandaliwa katika uwanja wa Kasarani.

Je, unajua kuwa ukitaka kupata huduma yoyote ya mahakama si lazima uitembelee mahakama iliyoko mbali. Unaweza kutembelea kituo cha Huduma Centre, iliyoko karibu nawe na kupata huduma hiyo.

Wachezaji mpira ambao ni vijana barubaru wa KDF wamechukuliwa hapo jana na serikali ya Kenya na kupelekwa katika nchi ya Sudan ili waweze kucheza pamoja. Vijana hao walionekana kusanyika pamoja ili wapigwe picha.

Wananchi husajiliwa na serikali kupiga kura kabla ya muda wa kupiga kura. Viganja vya mikono vya wananchi hurikodiwa na mitambo ya kidijitali, maarufu finger prints .

Serikali ya Kenya ilijitolea kufadhili mechi kati ya Gor mahia na AFC Leopards uliofanyika hapo jana katika uwanja wa Kasarani. Timu ya Gor Mahia iliweza kufunga bao moja na timu ya AFC Leopards pia iliweza kufunga bao moja.

Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, William Samoi Ruto, pamoja na aliyekuwa naibu wake, Rigathi Gachagwa, wamekutana na aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama, David Maraga, na ambaye ni mkuu wa mahakama wa saa hizi, Martha Koome, na naibu wake, Philomena Mwilu. Ili kuangazia mambo yanayoshuhudiwa katika mahakama.

Katika mtaa mingi hapa nchini Kenya, kuna mahali ambapo watu wametupa takataka na maji yamemwagika au yameweza kubaki hapo baada ya mvua kunyesha. Maji hiyo inaaminika kuleta ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hivyo serikali imezindua mradi wa kuja kutoa maji hayo machafu pamoja na takataka hiyo.

Je, mtu akitaka cheti cha kuzaliwa, au cheti cha mtu kufariki, mtu hupata wapi vyeti hivi? Unaweza kutembelea ofisi ya Huduma Centre ilioko karibu nawe, ili kupokea vyeti hivi.

Serikali ya Kenya imewapa wachezaji wa mpira vifaa ambavyo wanavyohitaji, ili kucheza kama vile nguo na viatu. Wachezaji wa timu ya Brookside wanajiandaa kwa mechi itakayoandaliwa hapo kesho. Wanajiandaa kwa kufanya mazoezi.

Baada ya serikali kuzindua uwanja mpya wa mpira wa raga, hapo uwanja wa Kasarani, timu ya mpira ya raga ya Kenya, ilichuana na timu ya mpira ya raga ya Uganda na mashabiki wa Kenya walijitokeza kwa wingi kushuhudia mechi hiyo.

Rais wa tano wa jamhuri ya Kenya ambaye ni William Samoei Ruto ameapishwa na jaji mkuu ambaye ni Martha Koome na baada ya kuapishwa alipewa kitabu cha mamlaka.

Wakenya wengi, wametembelea kituo cha Huduma Center hapa Kenya, ili kuweza kupata huduma mbalimbali. Mojawapo ya huduma wanazopatiana ni huduma ya ushuru, ambayo kwa kimombo ni KRA, huduma ya kuweza kuweka pesa kwa kimombo NSSF, na pia huduma ya afya ambayo ni SHA.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia, walionekana wakiingia uwanjani kwa mbwe mbwe, ili kushuhudia mechi iliyo andaliwa na serikali ya kaunti ya Nairobi hapo uwanjani Kasarani.

Serikali ya Kenya iliwapeleka wachezaji wa mpira wa vikapu katika nchi ya Ujerumani. Katika nchi hiyo kulikua na mechi iliyoandaliwa baina ya wachezaji wa Kenya na wachezaji wa nchi hiyo.

Unapotembelea ofisi za kiserikali, kwa mfano kama vile kituo cha Huduma Center, ilioko karibu nawe, wananchi wakati mwingine hupata wasaidizi ambao hufanya kazi kwenye kituo hicho ili kuwaelezea huduma ambazo hutolewa na vituo hivyo.

Serikali ya kaunti ya Kisumu ikiongozwa na gavana ambaye ni Anyang Nyongo, iliandaa mechi ya soka baina ya timu ya Gor Maiya na timu ya AFC Leopards katika uwanja wa Kasarani .Mashabiki wa Gor Maiya walijitokeza kwa wingi ili kushabikia timu yao.

Kutokana na maambukizi ya maradhi ya virusi vya korona, iliyotangazwa kuwa hapa nchini Kenya, katika ofisi za serikali, ilikuwa ni sharti kama unaenda kazi ama unataka kuhudumiwa, uwe umevaa barakoa na ukae mita moja na mwenzako.

Serikali ya kaunti ya Kakamega iliandaa mechi ya kufana dhidi ya timu ya Gor Mahia na timu ya AFC Leopards. Mashabiki wa timu wa AFC Leopards walionekana wakiwa na furaha wakirekodi kutumia simu zao jinsi mechi hiyo ilivyokuwa ikiendelea.

Baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba William Ruto aliibuka mshindi na hivyo basi aliapishwa na jaji wa mahakama. Maapisho hayo yalifanyika katika uwanja wa Kasarani.

Jaji mkuu wa mahakama ambaye ni Martha Koome na naibu wake Philomena Mwilu na mmoja wa mkuu wa mahakama, wamekita kambi hapo nje ya mahakama kuu ilikupiga picha.

Wachezaji wa timu ya Tusker wanaonekana kuwa na furaha kutokana na ushindi waliopata baina yao na wachezaji wa Gor Mahia. Mechi hiyo iliandaliwa na serikali ya kaunti ya Kisumu, katika uwanja wa Jomo Kenyatta.

Hapo jana, wanaharakati hapa nchini hawakuridhishwa na matokeo ya mahakama. Hivyo basi, walijikusanyika kwa wingi na kuamua kufanya maandamano.

Shughuli za kutoa huduma katika kituo cha huduma centre hapa jijini nairobi imenoga. Hii ni kwa kuwa watu wengi wamejikusanyika na kutembelea kituo hiki ili waweze kupata kitambulisho.

Jamaa mmoja hapa Kenya alipata fursa ya kuwatembelea ofisi ya huduma centre ili kupata huduma. Wakati huo ulikua wakati wa korona kwa hivyo ili apate huduma alihitajika kuvaa barakoa na kukaa mita moja na watu aliotangamana nao.

Unapo tembelea ofisi za kiserikali kwa mfano benki au huduma centre watu wanapokua wengi watu huagizwa kungojea sehemu flani ili walio fika wa kwanza wahudumiwe kisha wengine kufuta baadae.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa ili kupunguza kuenea au kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya Corona, amelitembelea kituo moja hapa nchini ya upigaji kura ili aweze kujisajili kama mpiga kura.

Majaji wawili wa mahakama ya juu hapa nchini waliandaa mkutano pamoja na wakili wawili wanaojulikana hapa nchini ili kuweza kuzungumzia maswala ya mahakama.

Kitabu kimoja cha mahakama hapa nchini Kenya kimechapishwa kuonyesha mwongozo wa jinsi haki inavyopatikana au inavyotendewa kwa wananchi. Vilevile kitabu hiki kinaonyesha wale ambao Wana uwezo wa kutoa hukumu au haki kwa wananchi.

Wanawake wanne ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia kwa kuwa wamevalia vazi la timu hiyo ambayo ni shati nyeupe na kijani. Wanawake hawa wanaonekana wakizungumza kuhusu ushindi wao walioupata jana.

Kesi iliyopelekwa katika mahakama ya juu wiki iliyopita ilipata hukumu hapo jana. Waliohudhuria ni jaji mkuu wa mahakama ya Kenya ambaye ni Martha Koome pamoja na naibu wake Philomena Mwilu.

Mchezo wa riadha, ulioandaliwa na serikali hapo jana katika uwanja wa nyayo, ulishuhudia mashabiki wengi sana ambao walijitokeza. Wakionekana kuwa na bendera ya Kenya ili kuja kushabikia wachezaji wa Kenya.

Kituo cha Huduma Center, ni kituo ambacho kinawasaidia wananchi kuweza kupata huduma zozote ambazo wanaziitaji. Vilevile, kituo hicho inasaidia kuendeleza huduma bora kwa wananchi.

Serikali imezindua mpango mpya wa kuwahamasisha wananchi ili kujisajili kupata Huduma Namba. Wengi wa wananchi walioko wadogo kwa wakubwa wamejitokeza kwa wingi ili kujisajili kupata nambari ya huduma.

Aliyekuwa waziri mkuu na ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM, Raila Amolo Odinga, ametembelea kituo cha Huduma Center ili aweze kujisajili kuweza kupata nambari ya huduma.

Unapohitaji kusafiri katika nchi za nje, au nchi za mbalimbali, ni lazima ujisajili ili upate cheti cha kusafiri ambacho kwa kimombo huitwa passport . Ili kupata cheti hicho, ni lazima utembelee ofisi za serikali zilizoko karibu nawe.

Hapa nchini Kenya, unapofikisha umri wa miaka kumi na minane, nisharti ujisajili ili upate kipande. Kipande hicho unaweza kukipata katika kituo cha Huduma Center iliyoko karibu nawe. Baada ya kujisajili, kipande hiyo huchukua muda wa miezi moja au miezi miwili, na baada ya kipande kutengenezwa, wewe hupigiwa simu uende uchukue.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia FC wamejitokeza kwa wingi wakiwa wamevalia sare za timu hiyo, wamekuja kushuhudia na kushabikia timu yao katika mechi iliyoandaliwa na serikali ya Kaunti ya Kisumu kwenye uga wa Jomo Kenyatta.

Serikali pamoja na wizara ya afya ilitangaza jana kuwa watoto chini ya miaka, miezi tisa wapelekwe hospitalini ili wapate chanjo. Wanawake pamoja na watoto walikusanyika kwa wingi kwenye hospitali ili wapate chanjo hiyo.

Katika mchezo wa mpira wa vikapu serikali husaidia kugharamia gharama yoyote ambayo wachezaji huhitaji. Serikali hujitolea kuwalipia na kuwalipa wachezaji wakati ambapo wanaenda nchi za mbalimbali kucheza.

Aliyekua mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Nairobi ambaye ni Rachel Shebesh, alihudhuria mkutano iliyoandaliwa na mwenye kiti wa chama cha Jubilee ambaye alikua ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta.

Kutokana na vile mto yala huwa unajaa na maji kuadhiri wafanyakazi na wananchi wanaoishi humo, serkali imezindua mradi mpya wa kuweza kujenga bwawa, ili kusaidia kushikilia maji hayo yasiweze kuwa sumbua wananchi.

Mechi ya soka iliyozindulia na mkuu wa serikali ya Kenya, ambaye ni Rais William Ruto, ilishuhudiwa kua na mashabiki wengi ambao walijitokeza wakiwa wamebeba bendera ya Kenya na mavazi yaliyo na rangi ya bendera ya Kenya ili kuja kushuhudia mechi hiyo.

Serikali ya kaunti ya Nairobi imeandaa mechi dhidi ya Bandari FC na Gor Mahia katika uwanja wa Nyayo. Mechi hiyo imeshuhudia mashabiki wengi na mojawapo wa mashabiki ni shabiki mmoja mwanamke ambaye ameivalia shati la Bandari FC na kulibeba bendera yao.

Naibu wa Rais wa sasa, ambaye ni Profesa Kithure Kindiki, alitembelea kituo cha Huduma Center, iliyoko hapa jijini, Nairobi. Aliweza kuzungumza baadhi na baadhi ya wananchi ili kuwajulia hali ikiwa wameweza kupata huduma waliokuwa wakihitaji.

Je, umewahi kutembelea ofisi ya Huduma Centre ilioko karibu nawe, ukaweza kujua ni huduma gani wanaweza kukupatia? Katika ofisi ya Huduma Centre unaweza kujisajili kupata kitambulisho mpya au kupata kitambulisho iliyopotea.

Serikali imetoa wito kwa wananchi ili waje wajisajili katika SHA ili waweze kupokea bima bora ya afya. Wananchi waliovalia barakoa wamejitokeza kwa wingi ili kuja kutimiza malengo haya.

Serikali ya Kenya ,iliandaa riadha hapo jana ya mita mia moja katika uwanja wa kitaifa wa Kasarani. Wananchi walijitokeza kwa wingi ili kushuhudia riadha hii na ili kuwapongeza wakenya walioshiriki katika riadha hiyo.

Kituo cha Huduma centre iliyoko hapa jijini Nairobi, leo ilishuhudia wageni wengi. Wageni hawa ni miongoni mwa aliyekuwa spika wa hapo zamani wa bunge ya Kenya. Wageni hawa walikuja kuangalia hali ilivyo katika ofisi hiyo.

Serikali ya Kenya iligharamia mechi iliyoandaliwa nchini Tanzania. Mechi hiyo ilikua kati ya timu ya taifa ya Harambe Stars ya Kenya na timu ya taifa ya Tanzania. Mashabiki wa Harambe Stars walionekana kufurahia kwani walitoka wakiwa washindi.

Mchezo wa raga ulioandaliwa na serikali ya Kenya katika uwanja wa Nyayo. Umeshudia mashabiki wengi. Kuna mashabiki watatu ambao wamevutia sana kwa kuwa wamevaa nguo zinazoonyesha rangi ya Kenya pia kujipaka rangi ya bendera ya Kenya.

Aliyekuwa spika wa bunge, ambaye ni Justin Muturi, amelitembelea kituo moja hapa jijini Nairobi la Huduma Centre. Amelitembelea kituo hicho na anaongea na wafanyikazi hao, ili aweze kujua chanzo cha matatizo wanayoyapata.

Serikali ya kaunti ya Nairobi, ikiongozwa na gavana wake, iliandaa mechi, katika uwanja wa Kasarani, dhidi ya timu ya mpira ya Tusker FC na timu ya mpira ya Gor Mahia. Kabla ya mechi hiyo kuanza, wachezaji wa timu ya Tusker FC, walikusanyika pamoja ili kuomba kwa mwenyezi Mungu, ili mechi iende vyema.

Martha Koome, baada ya kuteuliwa kuwa kaji mkuu wa mahakama anaapishwa kwa kupatiwa bibilia, ili aweze kusema kuwa atalitendea haki taifa la Kenya akizingatia masharti ya mwenyezi mungu.

Serikali ya kaunti ya Nakuru iliandaa mechi ya raga ya timu ya taifa ya Kenya na timu ya taifa ya Uganda. Mashabiki wa timu ya taifa ya Kenya walijitokeza kwa wingi na baadhi ya makocha wa timu wa Kenya walijikusanyika pamoja ili kupiga picha.

Kutokana na tangazo lililotangazwa hapo jana na serikali ya Kenya kuwa wataandaa mechi ya timu ya taifa ya KDF pamoja na mechi ya timu ya taifa ya Sudan, hapo uwanjani Nyayo. Wananchi wengi walijitokeza kwa wingi ili kuja kushuhudia mechi hiyo.

Mzee mmoja ametembelea kituo cha Huduma Center hapa nchini akiwa na mtoto wake. Amemwacha mtoto wake hapo kando ili aweze kisaidiwa kujua jinsi ya kujisajili kwa kutumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta.

Aliyekuwa gavana kwa jiji la Nairobi, ambaye ni Mike Sonko ni miongoni mwa waliohudhuria mkutano na wabunge wengine. Mkutano huo uliandaliwa jijini Nairobi ili kuweza kuangazia masuala husika.

Riadha iliyoandaliwa na serikali ya Kenya katika uga wa Kasarani ulishuhudia mashabiki wengi ambao walikuwa wanashabikia timu ya Kenya. Kati ya mashabiki hao Kuna watatu ambao walivalia nguo za rangi ya bendera ya Kenya na walikuwa wakipiga picha kwa pamoja.

Wachezaji wa mpira wa timu ya Bandari fc wamefurahia ushindi wao dhidi ya wachezaji wa mpira wa Gor mahia mechi iliyoandaliwa na serikali ya kaunti ya Mombasa hapo jana.

Wale ambao walijisajili ili waweze kupata kitambulisho cha taifa cha Kenya, vitambulisho vyao vimeweza kurudi na sasa wanaweza kuvipokea katika kituo ambacho walienda kujisajili.

Serikali ya Kenya iliandaa mechi ya raga na timu ya Kenya iliweza kuchuana na timu ya Uganda katika uwanja huo wa Nyayo. Mashabiki wa Kenya walijitokeza kwa wingi ili kuwapa motisha wachezaji hao.

Katika kituo cha Huduma Centre iliopo hapa jijini Nairobi, wafanyikazi wengi wamejitokeza kwa wingi ili waweze kujisajili kupata kitambulisho mpya, kwani wengi wao wanasema baadhi ya vitambulisho vyao vilipotea.

Mradi uliozinduliwa na mwakilishi wa wanawake ambaye ni Millicent Omanga, uliwakaribisha wananchi ili waje wajisajili na waweze kupokea huduma mbalimbali.

Unapotembelea ofisi za Huduma Centre hapa nchini Kenya, unaitajika kubeba kitambulisho chako cha taifa , bila kitambulisho hiyo hauwezi kupata huduma yeyote na ila ukibeba kitambulisho unaweza kusaidika .

Aliyekuwa gavana wa zamani wa county ya Bomet na mkuu wa mahakama ambaye ni Martha Koome pamoja na gavana wa county ya Nairobi wamejiunga na mkutano ulioko katika county ya Nairobi na viongozi wengine hapo jana.

Mechi ya raga, iliyoandaliwa na serikali ya Kenya, katika ugawanyayo, ulishuhudia mashabiki wengi sana. Mashabiki hao walivalia nguo zilizochorwa bendera ya Kenya na wengine walionekana wakipeperusha bendera ya Kenya. Mmoja wa mashabiki hao alikuwa ni mzungu.

Katika kituo cha Huduma Center, ilioko hapa Nairobi, ilishuhudia wageni wengi. Mmoja wa wageni hawa ni Justin Muturi, ambaye alikuwa spika wa bunge la taifa hapa Kenya. Wageni hawa walienda kuangalia hali ilivyo katika kituo hiki.

Michezo ya olimpiki iliandaliwa hapa Kenya. Inaonyesha kuwa ni wazi kuwa wakenya wamejitokeza kwa wingi ili kucheza michezo mbalimbali. Maina ni mmoja wa mkenya ambaye amejisajili ili kucheza mchezo wa kuruka maarufu long jump

Ukihitimu miaka kumi na minane, unaweza kujisajili ili upate kitambulisho. Ndio upate kitambulisho, unaweza kutembelea ofisi ya Huduma centre iliyo karibu nawe.

Wachezaji wa Kenya wa mchezo wa kuruka maarufu long Jump kwa kimombo wanaonekana kuendelea na mazoezi yao ili kujitayarisha kwa michezo ya mashindano itakayoandaliwa wiki ijayo.

Timu ya mpira ya Bandari FC inaonekana kuwa na furaha mpwito mpwito baada ya kuibuka washindi kati ya mechi baina yao na Gor mahia iliyofanyika hapo jana.

Mpira ni mchezo au sanaa unaopendwa na watu wengi nchini na wakati ambapo timu za mpira zinacheza, mashabiki wanajikusanya pamoja ili kushuhudia mchezo wao wa soka.

Mkutano ulio kuwemo baina ya wakuu wa mahakama, pamoja na rais unaonekana kuwa umekamilika, rais William Ruto pamoja na jaji mkuu wa mahakama ambaye ni Martha Koome wanaonekana kuondoka baada ya mkutano huo.

Kwa mechi iliyoandaliwa hapo jana, katika uga wa kasarani, tulishuhudia kuwa, si vijana pekee ndio waliokuja kushuhudia mechi hiyo. Bali pia wazee walijitokeza kwa wingi ili kuja kushuhudia mechi hiyo.

Unapotembelea ofisi za serikali huwa unakaribishwa vizuri na wasaidizi. Vilevile, baada ya kuwaelezea kile unachotaka huwa wanajaribu juu chini ili upate msaada na ili utoke hapo ukiwa umesaidika na umeridhika.

Aliyekuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyetta, wakati ambapo alikuwa anafanya kampeni ili kuwa rais. Alizuru maeneo mbali mbali na kuwahimiza wananchi kumpigia kura.

Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amejitokeza pamoja na wakili wengine ili kupinga matokeo ya uchaguzi uliotangazwa hivi majuzi.

Wanachama wa ODM wameitisha mkutano ili kuikosoa serikali kwa kile wanachoita uongozi mbaya. Wanachama hao wakiongozwa na John Mbadi wamekusanyika hapa jijini Nairobi ili kuwahutubia wanahabari pia.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia, wameonekana wakitembea nje kwa vishindo, vigelegele, ili kusherehekea timu yao ambayo iliibuka mshindi katika mechi iliyochezwa hapo awali.

Mechi ya mpira baina ya timu ya Posta na Stima sacco unaendelea saa hizi katika uga wa Kasarani. Timu zote mbili zinaonyesha ukakamavu kwani wote wanataka wafunge mbao lakini tuko hapa kuangalia timu gani itaibuka mshindi.

Musimamizi wa mahakama ya juu nchini Kenya, ametoa masharti mpya na jinsi ya kufuata masharti hayo. Ili kupata masharti haya, unaweza kutafuta kitabu fulani cha mahakama kwenye mahakama yoyote karibu nawe.

Chama cha Jubilee ilichukua uongozi hapa nchini Kenya, miaka elfu mbili na kumi na saba na aliyekuwa akisimamia chama hicho anajulikana kama Uhuru Kenyatta na naibu wake alikuwa William Ruto.

Timu ya voliboli ya wanawake ya nchini Kenya ulichuana moja kwa moja na timu ya voliboli ya wanawake ya timu ya Nigeria pale jijini Kampala kwa mechi ulioandaliwa jana.

Kwa kuwa serikali ilitoa masharti kuwa ni lazima kila mtu avae barakoa anapofanya shughuli zake ama anapotangamana na watu kule nje, wakaazi wa hapa Kenya wanaonekana kuvaa barakoa wanapotafuta huduma kwenye ofisi za serikali.

Msimu wa kupiga kura unapokaribia serikali huhakikisha kuwa wananchi wote wamejisajili katika kituo cha kupiga kura. Hii huwasaidia ili kujua idadi ya watu wanaoshiriki katika upigaji wa kura.

Timu ya Gor Mahia inachuana moja kwa moja na timu ya Sofa Paka kwenye uwanja wa Kasarani. Mashabiki wa Gor Mahia pamoja na wa Sofa Paka wameketi uwanjani ili kushabikia timu zao.

Serikali ilitoa mfumo mpya wa kusajili wananchi ili wapate bima bora ya afya inayoitwa NHIF na pia wapate sifa nzuri ya kutafuta kazi inayojulikana kama good conduct . Wananchi hivi leo wamejitokeza kwa wingi ili kutafuta huduma haya.

Aliyekua jaji mkuu wa mahakama ,David Maraga pamoja na naibu wake, Philimena Mwilu wamepatana na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ili kuzungumzia maswala ibuka.

Timu ya mpira ya Tusker ndio imeibuka mshindi katika mechi iliyokamilika hivi leo. Mashabiki pamoja na wachezaji wamejikusanyika na wanasherekea wakifuraia ushindi huu.

Maeneo mengi hapa nchini Kenya yajazingatia usafi wa mazingira. Takataka yamerushwa ovyoovyo, ila serikali imeanza mpango wa kuokota takataka hizo na kuzitumia kuzitengeneza ziwe vitu vinavyotumika vizuri. Pia, imeanza mfumo wa kuhamasisha wananchi dhidi ya kutotupa takataka ovyoovyo.

Kiongozi wa taifa la kenya, Rais William Ruto, pamoja na Mkuu wa mahakama ambaye ni Martha Koome, wanatembea pamoja wakizungumzia kuhusu mambo yanayoadhiri nchi yetu, na kutafuta suluhu.

Serikali imetoa mbinu mpya ya kusajili wananchi kwa kutumia vifaa vya kidigitali. Idah Odinga ambaye ni mke wa Raila Odinga ni miongoni mwa wananchi ambao wamejitokeza ili kusajiliwa.

Wanachama wa ODM, wamekusanyika katika jumba lao la Chungwa House, ili kuwahutubia wanahabari kuhusu maoni yao ya uchaguzi wa mwaka ujao.

Kwa kuwa maisha ya kisasa yamebadilika na kuwa ya kidijitali, serikali inatumia mfumo mpya wa vifaa vya kidijitali ili kuwasajili wananchi. Vifaa vya kidijitali inayotumika na serikali ni kama kompyuta na tarakilishi.

Aliyekuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, hapo jana ameandaa mkutano na aliyekuwa gavana wa Nairob ambaye ni Evans Kidero. Katika mkutano huo, waliongelelea jinsi ya kusuluhisha mambo yanayoathiri jiji la Nairobi.

Wananchi wa Kenya wamejitokeza kwa wingi ili kushuhudia mechi ya raga ya timu ya Kenya inayochuana na timu ya Tanzania kwenye uwanja wa Kasarani. Wakenya wamebeba bendera na wanaonekana kusherehekea timu hiyo kwa shangwe na vigelegele.

Wakenya wanejitokeza kwa wingi ili kushuhudia mechi iliyopo baina ya Harambee Stars na wachezaji mpira wa Tanzania. Mechi hii imeandaliwa katika uga wa Kampala Uganda. Wakenya wanaonekana kubeba vuvuzela na bendera ili kushangilia timu yao.

Wakati maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona-19 yalitangazwa hapa nchini Kenya, serikali iliweka masharti kuwa lazima kila mtu avae barakoa na wakati ungetembelea ofisi za serikali, ni lazima ungevaa barakoa ili uweze kuhudumiwa.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Bandari wamejikusanyika kwa wingi kwenye uwanja wa Kasarani, ili kushuhudia mechi, ambapo wachezaji wa Bandari wanachuana moja kwa moja na timu ya Gor Mahia.